Hapa naona ,hapa naona muuzaji wa viatu, naona duka la viatu naona viatu ni mingi ya aina kadhaa. Naona muuzaji anaendelea kupanga viatu chake. Naona viatu yake ina color tofauti tofauti imepangwa kwa orodha.

Hap kuna ma kuna kampuni ya serekali ambapo tunaona wazimaji kwenye maandiko ya uzimaji wa moto naona

Naona benki, naona noti ya elfu moja moja mbili kuonekana ni elfu mbili hapo, naona simu ndogo inakaa ya kazi ,pesa zimewekwa kwenye benki ama akaunti ya simu ku deposit .

Kuna abiria mabao wamechorwa hapa ,wao wana magari yao ya pikipiki ambapo wamevalia sare zinazofanana, na kifuniko chao cha kichwa, abapo zinafanana rangi, ambapo kumeandikwa bomu.

Hapa kuna mkono wa mtu amekaa na ameshika noti za ambapo kuna noti ya shilingi hamsini na shilingi mia mbili kuna ya shilingi ya coins .

Naona daktari kwenye hospitali, naona maandishi, naona anashukulikia kazi yake kwenye laptop . Naona maandishi kama ya hospitali hapo kando.

Kunapo kunaona kwenye picha kuna watu wengi wako kwenye manunuzi wenye naona wengine kuna wanunuzi na wauzaji kwenye...